Matabibu wanaohusika na afya ya kinywa, wakiendelea kumpatia huduma mgonjwa huyu kwa kutumia njia za kisasa zaidi, zinazohusisha matumizi ya vifaa bora vya kisasa na teknolojia ili kuweza kuhakikisha mgonjwa huyo anapatiwa huduma stahiki.

Wataalamu wa afya ya kinywa, wakiendelea kutumia njia za kisasa na teknolojia, zinazohusisha matumizi ya vifaa mbalimbali vya kisasa na teknolojia, pia kuweza kuhakikisha wanampatia mgonjwa huyu huduma stahiki bila makosa ya aina yoyote kulingana na mahitaji yake.

Wataalamu mbalimbali wa afya ya kinywa, wakiendelea kufanya ziara mahususi katika shule mbalimbali za msingi, ili kuhakikisha wanafunzi hawa wanafahamu ubora na faida kubwa inayopatikana kutunza afya ya kinywa.

Matabibu mbalimbali wakiendelea na zoezi la upasuaji kwa kutumia njia za kisasa na vifaa mbalimbali vya kiteknolojia, huku wakihusisha umakini mkubwa ili kuweza kufanikisha zoezi hilo na kuhakikisha wanampatia mgonjwa wao huduma stahiki.

Zoezi la kuandaa dawa za asili kwa kutumia mitishamba likiendelea, matumizi ya dawa za asili ni mazuri kwa ajili ya afya ya binadamu kwani yana faida kedekede, katika mwili huo kwakua yameepukana na matumizi ya kemikali katika uandaaji wake.

Dawa za asili zilizoandaliwa vizuri kwa kutumia miti shamba pekee matumizi ya dawa za asili ni mazuri, na ni yenye kushauriwa sana na madaktari kwani ameepukana na matumizi ya kemikali katika waandaaji wake.

Mimea iliyoandaliwa kwa ajili ya kutengeneza dawa maalumu itakayotumika kwa ajili ya kutibu maradhi mbalimbali yanayopatikana katika mwili wa binadamu, matumizi ya dawa za asili ni yenye kushauriwa sana, kwani yameepukana na matumizi kemikali katika uandaaji wake.